Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwenye mhudumu wa afya. Amepigwa sindano begani. Mwanamke huyo amevaa kinyago cha rangi ya bluu, miwani na kitambaa cha zambarau kwenye nywele zake. Mhudumu wa afya amevaa sare ya bluu na kinyago. Nyuma yao kuna sanduku ya bluu ya KEMSA.

Wananchi wamekusanyika kando ya mto wenye maji la matope yaliyoharibu daraja. Daraja hili linaonekana kuwa mafuriko. Maji haya yamebeba miti na udongo. Kundi kubwa wamekusanyika wakiangalia uharibifu huo.

Kikundi cha watu wameketi kwenye duara kwenye uwanja wenye vumbi, wakisikiliza mwanamke aliyesimama katikati yao, mwanamke huyo amevaa nguo nyeupe na barakoa na anatoa maelezo kwa umakini, watu wamekaa kwenye viti mbalimbali na wanajumuisha wanaume na wanawake, nyuma yao kuna majengo madogo na miti michache.

Mwanamke amevaa kinyago ananawa mikono kwenye tanki la maji la UNICEF, mtoto mdogo anasimama kando yake akimtazama, tanki hilo jeusi lina nembo ya UNICEF na maandishi always wash your hands with soap .

Watu wanne wamekusanyika. Mwanamke mmoja mwenye kofia ya bluu anashikilia mkono ya mtoto aliyeketi. Wengine wamesimama karibu wamevaa fulana za manjano. Kuna meza yenye dawa ya kusafisha mikono karibu. Inaonekana kama tukio la afya au msaada wa jamii.

Daktari mwanamke amevaa koti jeupe, anatoa sindano kwa mtoto mchanga. Mwanamke mwingine anamshikilia mtoto huku akimtazama daktari. Wote wawili wamekaa kwenye dawati, daktari ameshika sindano ndogo.

Daktari wa meno mwanamke amevalia koti jeupe na barakoa na anamchunguza mgonjwa wa kiume aliyelala kwenye kiti, mgonjwa amevaa miwani ya machungwa na kinga ya mdomo wake umefunguliwa huku daktari akitumia vifaa vya meno kumtibu.

Mtoto mdogo aliyevaa rinda la waridi anafanya mazoezi ya kutembea huku akishikilia vibao viwili vya chuma. Mwanamume ameinama akimsaidia kwa upole. Wako katika chumba cha mazoezi chenye kuta za kijani na vifaa vya mazoezi ya mwili vinaonekana nyuma.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya majengo ya mabati katika mazingira ya mjini. Mmoja wao amevaa kinyago cheupe, aproni ya buluu na shati la zambarau. Ameshika kipaza sauti. Mwanamke mwingine amevaa gauni la rangi nyingi.

Bidhaa mbalimbali za dawa zimewekwa mezani. Kuna chupa nyingi za plastiki na kioo zenye dawa pamoja na paketi za vidonge. Baadhi ya vidonge ni vya rangi ya buluu na vingine rangi ya machungwa, zikiwa zimefungwa kwenye plastiki. Pia kuna tembe ndogo nyeupe zilizo tawanyika juu ya uso wa meza.

Mwanaume ameketi kwenye kiti akimtazama mhudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe na anashikilia mfano wa uume. Wako kwenye chumba kinachoonekana kama kliniki. Meza yenye kitambaa cheupe na karatasi iko katikati yao na dirisha liko nyuma. Mwanaume huyu amevaa shati la rangi ya maziwa na anasikiliza kwa umakini.

Kundi kubwa la watu limejitua kwenye foleni ndefu wakiwa wamesimama kwenye uwanja wenye vumbi, wahudumu wa misaada wanapakua na kugawa vitu kama ndoo za manjano na magunia kutoka kwenye gari jeupe, hali hii inaonekana kuwa ni zoezi la kutoa msaada kwa jamii.

Mtu amekaa kwenye kiti akiwa ameshikilia chupa mbili za dawa nyeupe. Chupa moja ina lebo yenye msimamo wa QR huku nyingine haina lebo inayoonekana. Mtu huyo amevaa koti jeusi na aproni nyeupe.

Viganja vya mikono ya mtu vinashikilia chupa ya dawa nyeupe iliyoandikwa motrin ib. Kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kimewekwa kwa uangalifu kwenye kiganja cha mkono mmoja. Nguo za mtu zina muundo wa majani ya bluu na nyeupe.

Chupa nyeupe ya dawa ina lebo liliyo na maandishi meusi makubwa pill for sex .Chini ya maandishi hayo kuna msimbo mrefu mweusi na juu yake kuna nambari ya utambulisho na tarehe. Mandhari ya nyuma ina rangi ya blue na chupa zingine za dawa zikiwa haziko wazi.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa. Wako katika kituo cha chanjo. Mwanamke mmoja akiwa ameketi anapokea sindano begani kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke huyu ameshikilia karatasi zenye maandishi. Nyuma yao, watu wengine wamekaa wakisubiri na kituo vingine vya chanjo.

Daktari mwanamume amevaa shati la buluu, miwani, na barakoa nyeupe. Ameinama akimchunguza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda. Anashika mkono wa mtoto kwa upole, huku stethoskopu ikining'inia shingoni. Mwanamke mwingine amesimama nyuma ya kitanda, wako katika chumba cha hospitali chenye mlango wa mbao na kiti nyuma yao.

Mtaalamu wa meno amevaa mavazi mekundu na barakoa ya buluu, anamfundisha mwanamke aliyevaa hijabu jinsi ya kusafisha meno, anatumia mfano wa meno na mswaki. Wako katika chumba cha matibabu na bango la Mazrigli linaonekana nyuma yao.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa na nguo nyeupe wanaeleza utaratibu wa kunawa mikono kwa mwanamume aliyevalia sare za jeshi. Anasimama karibu na vituo viwili vya kunawa mikono vilivyotengenezwa kwa matanki ya buluu. Kila kituo kina ndoa ndogo ya buluu na mabomba ya maji. Jengo la saruji liko nyuma yao.

Daktari wa kiume mwenye shati jeupe na nywele fupi anachunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyu ana nywele zilizofungwa kwa mtindo wa bun na amevaa koti nyeusi na shati jekundu ndani. Wote wawili wanaonekana wamekazia umakini. Daktari anatumia kifaa kidogo cha rangi ya kijivu kuchunguza sikio la mwanamke huyu.

Mtaalamu wa maabara amevalia koti jeupe na barakoa. Anafanya kazi ndani ya kabati la usalama. Anashika chupa ndogo ya majaribio huku chupa nyingi zikiwa zimepangwa mbele yake. Kifaa kingine cha maabara na rafu za faili zinaonekana nyuma. Anafanya kazi chini ya mwanga mkali akiwa amevaa glavu.

Katika hospitali kikundi cha wahudumu wa afya wamevaa sare nyekundu na nyeupe. Wanamtazama mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Mhudumu mmoja mwanamke amevaa sare nyeupe na anazungumza na wahudumu hao wengine. Wote hapa kwenye eneo la hospitali kuna bango linaashiria accident and emergency .

Watu wanne wamekusanyika karibu na kifaa cha kutunza maji. Kifaa hicho kina vyombo viwili vyeupe vilivyowekwa kwenye stendi ya chuma ya blue na kina bomba dogo chini. Wanawake wawili wamevaa fulana za manjano zinazong'aa huku mmoja akielekeza kwenye kifaa hicho. Wengine wawili wanatazama. Wote wamesimama nje ya mlango ya jengo wakishiriki katika onyesho la mfumo wa kusafisha maji.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya bluu anamchunguza mwanamke mjamzito ambaye amelala chini kwenye mkeka. Mwanamke huyu amevalia shati jekundu. Kundi la wanawake wengine limeketi karibu wakishuhudia utaratibu huo. Wote wako kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti nyuma yao.

Mwanamume anayetabasamu amesimama mbele ya rafu zilizojaa visanduku vya dawa. Anashika kisanduku cha manjano na nyekundu na nguo zake zina rangi tofauti kwenye mikono. Nyuma yake kuna bango la habari kuhusu ugonjwa wa ini .Visanduku vingine vya dawa vimepangwa chini ya rafu.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa anampaa mwanamke chanjo begani. Mwaanmke huyo ameketi kwenye kiti cha mbao akimtazama mhudumu huyu. Kando yake kuna chombo kikubwa cha buluu labda kinachotumika kuhifadhi chanjo. Wako katika eneo la wazi lenye udongo na miti nyuma yao.

Mtaa umejaa maji ya mafuriko baada ya mvua kubwa. Gari ndogo la rangi ya fedha inajaribu kupita katikati ya maji hayo. Maji yamefunika barabara nzima na yanafika ukingo wa bustani ndogo iliyo zungukwa na ua. Nyuma lori na magari mengine yanaonekana yakisubiri huku taa za barabara zikiwaka kuashiria kuwa ni jioni.

Mtoto mdogo aliyevaa fulana ya mistari ya njano na nyeusi analia akidungwa sindano kwenye mkono, watu wawili wakiwa wamevaa glavu nyeupe wanamshika mtoto, mmoja wao anampa sindano kwenye mkono wake wa juu.

Chombo cha plastiki, chenye kifuniko na sampuli ya mkojo ndani yake, kimewekwa kwenye uso mweupe. Lebo ya chombo inaonyesha kuwa ni sampuli ya maambukizi. Mbele ya chombo hicho, kuna matunda matatu ya bluu na vidonge vitatu vyeusi vya rangi nyekundu, vilivyopangwa kwenye maridadi.

Pakiti mbili za dawa za vidonge vya njano na sanduku lake la asili viko kwenye meza nyeupe. Vidonge hivo vimeandikwa Hazbil 500 Athythromicin kwenye sanduku. Sanduku hilo lina miundo ya rangi ya zambarau, machungwa na kijani. Kila pakiti ina vidonge vinne au zaidi.

Sanduku la dawa la chanjo linaonekana wazi. Sanduku hilo lina rangi nyeupe na mistari ya waridi na blue . Jina la chanjo, Measles Mumps na Rubella Vaccine na Trace Evac BFS limeandikwa kwa herufi kubwa. Juu yake kuna jina la mtengenezaji Serome Institute. Sanduku hili linaeleza kuwa chanjo hii inafaa kuwa dozi kwa moja ya milita 0.5.

Chupa tatu za mtiki zenye nembo ya zambarau na kifuniko cha kijani, zikiwa na maandishi Nguvu za Kiume. Pia kuna mitungi miwili ya mkoko yenye kifuniko cheupe na nembo ya kijani ikiwa na maandishi chakula cha haja. Zote zimewekwa juu ya meza nyeupe.

Masanduku matatu meupe na manjano yaliyofungwa kwa mpangilio, yenye chupa ndogo za glasi ndani. Bidhaa hizi zina nembo ya mduara wa manjano yenye mistari miwili ndani. Chupa moja ya rangi nyeusi, imewekwa karibu na katikati ya picha.

Wodi ya hospitalini yenye shughuli nyingi .Wagonjwa wamelala vitandani wakiwa na drip .Wengine wanasimama au wameketi nyuma. Hali inaashiria idadi kubwa ya wagonjwa wanaohitaji huduma.

Mikono ya mtu imeshika karatasi ya maelekezo ya dawa na chupa nyeupe ya dawa. Miguu ya mtu huyo inaonekana juu ikionyesha uwezekano wa kuwa amelala kitandani au kiti. Karatasi ina maandishi yanayoonesha taarifa za matibabu.

Katika chumba cha wazazi wachanga hospitalini, wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga. Watoto hawa wamelazwa katika vitanda maalum vya kuwatunza na vifaa vya kimatibabu vimezunguka. Muuguzi mmoja ameshika kitambaa akionekana kumwandalia mtoto. Mazingira ni safi yenye utulivu.